Nguo za muumbo, rangi na aina tofauti zimepangwa kwa utaratibu. Suruali ndefu ziko kando yake karibu na vibeti za kila aina. Duka hili linauza nguo za wanawake.

Rinda, vinyasa pamoja na fulana zenye rangi muundo tofauti zimepangwa katika duka hili pamoja na vikapu. Kando kwenye rafa ni michongo zisizo sawa pamoja na maua ya kibichi.

Miwani aina tofauti imepangwa kioo kiko katikati yake mwisho wake ni vibeti aina na rangi tofauti. Juu ya ukuta kuna picha za vitu zinazo uzwa. Kifaa cha CCTV kiko kwenye paa karibu na taa.

Wanaserere walio katika duka hili wamevalishwa nguo zenye rangi na muundo tofauti pamoja na begi na kofia. Kando yake kuna zingine zimepangwa kwa vikundi, zingine kwa ukuta. Kwenye paa ni mataa ya mwangaza.

Vibeti vya aina, rangi na muundo tofauti vimepangwa kwenye safu pamoja na miwani, mikufu na kikozi. Kiatu kimoja kiko juu.

Viatu na nguo zimepangwa kwenye rafu, zikiwa na muundo na rangi tofauti. Kando yake kuna kiti cheusi, na miguu yake ni ya chuma. Sakafu yake ni safi. Kuna mwangaza katika chumba hiki.

Nguo hizi zimekunjwa. Zingine zimewekwa kwenye hanga . Zenye rangi, muondo usiofanana. Rafa hii ni nyeupe. Juu yake ni nyekundu.

Mwanaserere amevalishwa nguo zinazouzwa mahali hapa, zikiwa zenye rangi na muundo tofauti, zingine ziko kwenye hanger zimekunjwa kwenye rafu kwa mpangilio wa utaratibu yenye rangi nyeupe.

Kiingilio cha duka hili ni cha mawingu nguo zimepangwa katika vikundi zenye rangi tofauti. Mataa ya mwangaza ni mengi mahali hapa, kuna sehemu za watu kupitia.

Nguo zenye rangi na muundo tofauti zimepangwa kwa vikundi zingine kwenye rafu . Kando yake ni sehemu ya kubadilishia nguo pasia ni za waridi. Paa lake linamwangaza mwingi.

Juu ya meza hii kuna kipakatalishi na chupa za rangi. Ina maandishi na kando yake kuna kifaa cha kutoa maji kenye chupa. Kwenye ukuta tunaona ni runinga ina picha ya mtu.

Mwanaserere amevalishwa nguo zinazouzwa mahali apa, ambazo ni za muundo na rangi tofauti. Zingine zimekunjwa na kuwekwa kwenye safu. Viatu zimepangwa katika mpangilio tofauti.

Duka hili linauza mavazi, ya kiume na kike, zingine zimevalishwa wanaserere kama vile suruali ndefu, jaketi, kofia, viatu, na vinginevyo.

Nguo za aina na muundo tofauti zimepangwa kwa vikundi kama vile shati ,suruali ndefu na zinginezo ,vibao vya matangazo vyekundu vimebandikwa juu viatu viko kwenye rafu ya juu ,nyumba yenyewe ni refu na pana.

Nguo za muundo na rangi tofauti na jinsia, zimepangwa. Mwanaserere amevalishwa moja. Kwenye rafa kuna kofia zenye hazifanani. Kiingilio cha duka hili ni pana, na mchoro tofauti.

Shati zilizokunjwa zimepangwa kwenye meza. Kibao ya matangazo ya bei imeegezwa. Kando yake kuna nguo tofauti zenye rangi, zimewekwa kwenye hanger .

Vibeti vyenye muundo na rangi tofauti vimepangwa kwenye rafu nyeupe kando yake ni nyekundu. Kuna mapambo upande mwingine ikiwa ni mkufu, shanga, vipuli na vinginevyo. Taa za mwangaza ziko juu.

Shati za mikono mifupi zilizoning'inia mahali hapa zina rangi, muundo, ukubwa na udogo tofauti, juu yake kuna viatu ambazo kwa rangi si sawa, ukubwa na muundo.

Nguo zenye mshindi, rangi tofauti zimepangwa hadi na vibeti. Watu wawili wamesimama, mmoja amevalia barakoa. Kwenye ukuta kuna maandishi . Juu ni taa za mwangaza. Hata za kitamaduni zimeshindwa.

Kofia za muundo rangi tofauti zimepangwa kwa wingi, kibeti kiko kwenye rafa kando yake ni nguo nyekundu na zingine ziko kwenye hanga . Picha imebandikwa kwa ukuta.

Katika hili duka kuna kibao cha matangazo pamoja na cha bei nguo zimepangwa katika sehemu tofauti zenye rangi ukubwa na muundo wenye si sawa mwangaza zake ziko kwa wingi

Nguo zenye muundo, rangi, tofauti, zimekunjwa na kupangwa na zingine kwenye hanger . Kando yake kuna tai na begi, viatu aina mbalimbali pia. Kwenye meza kuna vitabu na kikokotoo.

Suruali ndefu zenye aina sawa na rangi tofauti zimepangwa juu ya rafu na tangazo la bei. Zingine ziko chini yake. Kando ni koti zenye rangi siyo sawa.

Mwanaserere aliyevalishwa linda la maua pamoja na kofia amesimamishwa katika kiingilio. Nyuma yake ni aina tofauti za miwani. Taa iko kando katika kabati la juu.

Nguo zenye rangi, muundo tofauti zimepangwa zingine kwenye rafu pamoja na vibeti. Kiti iko kando karibu na pazia. Juu yake ni mataa na ya rangi za waridi zimepakwa.

Mwanaserere amevalishwa shati ya mikono refu pamoja na jaketi. Chini ni viatu. Kwenye hanger kuna zingine zilizopangwa za rangi na muundo tofauti. Mwisho wake kuna safu ambazo zikona zingine.

Wanasesere wamevalishwa mikufu na vipuli vyenye rangi nyeusi. Katikati yake ni miwani na vibeti. Handbags zenye miundo na rangi tofauti zimepangwa kwenye rafu nyeupe; kando ni nyekundu, kofia za maridadi na viatu.

Wanaserere wamevalishwa nguo za muundo, rangi, na aina, tofauti. Chini yake kuna viatu, pamoja na maputo nyeupe, na nyekundu. Vibao vya matangazo ya bei viko chini. Zingine zimepangwa, kwenye rafu. Kijana huyu amesimama akiwa ameegea, kwenye mlango.

Katika duka hili kunauzwa vitu kama vile viatu, kofia, nguo za kike na kiume. Mnunuzi na muuzaji mmoja ameketi mwingine amesimama. Kwenye nguo kumebandikwa vijikaratasi vya bei ambazo sio sawa.

Viatu hivi ni vya wanawake wenye muundo rangi tofauti. Vimepanga kwa utaratibu, kando yake kuna Nguo nyekundu ya mawimbi na ya jivu.

Maserere wamevalishwa aina tofauti ya nguo ambazo zinauzwa katika duka hili, likiwa njia moja ya kutangaza na limepakwa rangi nyeupe na nyekundu. Na likona mpangilio wa halisi.

Mwanasesere huyu amevalishwa kofia na leso amefungwa. Kando yake kuna kibeti aina tofauti. Mikufu pia zinauzwa. Kanga ya aina ya manjano iko mahali hapa.

Nguo za aina, rangi na muundo tofauti zinauzwa. Wanasesere wamevalishwa hata viatu vyeupe. Kando yake kuna mataa ya kuleta mwangaza katika duka hili.

Duka hili linauza nguo na viatu na vitu zingine. Pia kuna maandishi tofauti katika duka hii na kuna ishara na namba zinaonekana kwenye ukuta na pia kuna picha tofauti katika duka hili.

Ni duka. Kunapatikana kila aina ya nguo na viatu, na kila moja tunaona iko na bei yake tofauti. Pale mbele kuna mtu amevalia nguo ya rangi ya manjano. Amesimama kwenye kioo.

Hili duka limepakwa rangi nyeupe na nyeusi na linauza aina tofauti ya nguo na kuna wanunuzi hapa wanachagua na kila mmoja wao amevalia maski na wako sehemu tofauti mahali hapa.

Magari haya ni ya kibinafsi. Mwanaume aliye katika sehemu ya mapokezi amevalia shati nyeupe na amesimama. Kwenye ukuta kuna michoro tofauti. Sehemu kubwa ya nyumba ni rangi nyeupe.

Chini ya hema nyeupe kuna watu wengi wenye shughuli tofauti. Magari yameegeshwa mahali hapa, katika msimamo uso sawa. Mingi zikiwa za kubinafsi, uzio umeanguka katika uwanja huu.

Uwanja huu uko na uzio wa miti. Ndani yake ni mifugo wanaelekea sehemu moja. Miti iko kando pamoja na nyumba. Gari la kibinafsi limeegezwa na magurudumu yake mawili ya upande mmoja yanaonekana.

Gari hili aina ya Nissan, mlango wake limefunguliwa. Gurudumu lake moja na kioo cha pembeni inaonekana. Upande wake wa kulia kuna watu walio simama wamevalia kofia na maduka aina mbali mbali.

Watu hawa walio simama karibu na gari. Wamevalia nguo nyeupe na nyeusi. Wamefungua sehemu ya kueka gari mafuta. Mmoja ameshikilia juu yake.

Magari haya ya kibinafsi yenye muundo na rangi tofauti , yameegezwa. nyuma yake ni miti yenye urefu sio sawa. Katika uwanja huu jua limewaka

Gari za muundo na rangi tofauti zimeegeshwa katika uwanja huu. Moja magurudumu yake mawili ya pande moja yakionekana. Miti mirefu ziko nyuma yake. Kuna mtu aliyevalia kiasisi amesimama.

Magari haya yameegezwa hapa , rangi yake ikiwa tofauti, ukuta ulio nyuma yake ni wa mawe na mabati. Kuna kibao kilicho bandikwa .Mwisho wake kuna maandishi yanaelezea kuhusu magari haya.

Gari hili la kibinafsi limeegezwa mahali hapa. Magururudumu yake mawili yanaonekana pamoja na kioo cha pembeni. Jengo hili lenye rangi nyeupe lina taa nyingi kwenye paa.

Gari lekundu la kibinafsi ambalo halina milango. Magurudumu yake mawili ya upande wa kushoto yanaonekana. Mekaniki analishughulikia gari hili, akiwa ameshika pump mkononi.

Gari zenye muundo, rangi tofauti zimeegeshwa katika uwanja. Nyuma yake ni miti. Watu waliovalia viakisi wawili wamesimama kwa ukaribu. Mmoja anatembea na nguo yake ni nyeusi.

Gari la kibinafsi limeegeshwa. Kando yake ni uzio wa chuma na mawe. Mbele yake ni jengo la ghorofa. Namba ya usajili ya nyuma inaonekana. Vioo zake ni nyeusi.

Watu waliovalia suruali ndefu na shati za mikono ndefu wako katikati ya magari yenye miundo na rangi tofauti. Mwanadada nywele zake zimezidi mabega ako na handibagi. Kaka ana kitabu mkononi na anaeleza.

Watu watatu waliosimama katikati ya magari, mmoja akiwa mwanamke. Wanaangalia katika sehemu kubwa ya mkononi. Aliye upande wa kulia amevalia koti la blue na shati nyeupe.

Gari hili la kibinafsi nyeupe, magurudumu yake ni meusi. Mbele yake kuna miti na ghorofa. Kando ya mkono wa kushoto, kuna jengo ambalo kwenye paa limeandikwa na lina chuma na vioo.

Gari aina ya Nissan lenye rangi ya kijivu. Magurudumu yake mawili pamoja na kioo cha pembeni cha upande moja zinaonekana. Kuna karatasi lililobandikwa kwa mlango wa mbele la matangazo. Upande mwengine ni mlima ulio na mawe na chini ni nyasi.

Gari leupe la kibinafsi. Magurudumu yake ya upande mmoja yanaonekana, pamoja na vioo vya pembeni. Kando ni miti tofauti, uzio wa chuma, ndani yake ni ghorofa. Nyuma ni saa nyekundu la mji, watu wanaelekea sehemu mbalimbali.

Gari hili la kibinafsi ni lenye rangi nyeupe, na vioo vyake vya pembeni ni vyeusi. Liko katikati ya barabara. Kando yake ni miti , na jengo ambalo lango lake ni la kibichi.

Gari hili aina ya Nissan lenye rangi ya kijivu, magurudumu yake mawili yanaonekana pamoja na kioo cha pembeni . Karatasi la matangazo limebandikwa kwa mlango wa mbele . Kando yake ni nyasi na mlima.

Gari zilizoegeshwa mahali hapa ni nyeupe kwa rangi. Lililo nyuma limefunguliwa mlango. Magurudumu yake mawili yanaonekana pamoja na kioo chake cha pembeni. Gorofa iliyo kando yake iko na maua, na mwangaza kupitia kwa madirisha.

Gari la kibinafsi yenye rangi yake ni nyeusi. Kioo chake cha pembeni kinaonekana. Na kingine kimefunguliwa. Mtu huyu anaangalia ndani. Amevalia shati nyeupe na suruali na koti nyeusi. Nyuma yake ni mlango wa vioo.

Magurudumu mawili ya gari hii yanaonekana, lenye rangi nyeupe, kioo cha pembeni ni cheusi. Limeegeshwa mahali hapa. Kando yake kuna pipa la takataka.

Nisani ya rangi ya nyeupe, nyeusi, na kijivu. Magurudumu yake mawili ya upande mmoja yanaonekana, pamoja na kioo cha pembeni. Iimeegezwa katikati ya uwanja. Nyuma yake kuna jengo la mabati.

Mwanadada na wanaume wawili mwenye aliye mkono wa kushoto akiwa amevalia fulana ya mikono refu na miwani wanatazamia gari ambalo limefununuliwa mbele. Baadhi ya zingine zimeegezwa nyuma zenye rangi nyeupe kwa wingi.

Gari la kibinafsi limeegezwa. Vioo vyake vya pembeni vya mbele vinaonekana. Jengo lililo nyuma yake ,lina vitingi vya mbao. Paa lake ni la samawati

Wanaume hawa wamesalimiana. Aliyevalia shati nyeupe na koti la samawati, ameinua mkono wake wa koshoto ambao uko na funguo za gari. Huyu mwingine ni shati lake kina mikono mirefu la pwani.

Gari la kibinafsi lenye rangi nyeupe limeegeshwa mahali hapa. Gurudumu yake mawili ya upande mmoja yanaonekana pamoja na kioo cha pembeni. Namba ya usajili iko mbele.

Magari ya kibinafsi yenye muundo sawa na rangi tofauti yameegeshwa upande sawa. Vioo vyake vya pembeni vya upande mmoja na gurudumu zinaonekana.

Gari hili ni aina la Nisani. Magurudumu yake mawili ya upande mmoja yanaonekana. Dirisha la mbele limefunguliwa. Nyuma yake ni la kibinafsi. Kwenye jengo kuna vibao vya matangazo za huduma, kama vile duka la viatu, benki, na Safaricom.

Gari hili la kibinafsi lenye rangi ya jivu, vioo vyake vinaonekana sawa. Namba za usajili hazitambuliki. Ukuta ulio nyuma uko na maua ya kupendeza.

Gari lekundu liko garaji linaoshwa. Baadhi ya viti hakuna. Magurudumu yake mawili ya upande mmoja yanaonekana. Anayeiosha amevalia kofia, shati na suruwali ndefu.

Gari la kibinafsi leusi lililoegeshwa. Magurudumu yake mawili ya mkono wa kushoto yanaonekana pamoja na kioo cha pembeni na namba ya usajili. Uzio uliozugunguka ni wa chuma na mawe. Milango ikiwa wazi.

Msichana aliyevalia nguo ya mikono mirefu nyeusi na miraba amepaka rangi nyekundu katika kucha zake anampatia mwanaume funguo za gari sharti yake nyeupe.

Gari leusi la kibinafsi, magurudumu yake mawili mkono wa kulia yanaonekana vizuri pamoja na kioo cha pembeni . Limeegezwa kando ya lango lenye mawimbi na nyeupe . Nyuma yake kuna lingine la waridi na nyeusi na miti kando yake.

Gari la kibinafsi limeegeshwa. Magurudumu yake mawili na kioo cha pembeni ya mkono wa kushoto yanaonekana. Kwenye paa ni mataa ya mwangaza. Ni nyeupe jengo pamoja na gari.

Gari la aina ya Nisani la rangi ya kijivu. Magurudumu yake mawili ya upande mmoja yanaonekana, pamoja na kioo cha pembeni. Upande wa kulia ni mlima ulio na mimea kiasi, nyasi chini yake.

Gari hili leupe la aina ya Nissan. Magurudumu yake mawili yanaonekana. Upande wa kushoto kuna lango lenye mawe na kibao cha matangazo. Miti imetumika kama uzio. Kikingi cha stima iko katikati.

Watu wenye nguo zenye rangi muundo tofauti, wameketi na kusimama katika uwanja huu. Wengine wao wakiwa na sahani za chakula mikononi na simu. Gari aina mbali mbali zimeegeshwa hapa.

Gari hili la kibinafsi ambalo ni la rangi ya jivu. Kijana huyu amevalia miwani na anapewa funguo na yule ambaye ako nje ameshika kitabu mkononi.

Ambalo ni ghorofa. Miti inaonekana kando yake. Kuna magari aina ya Nissan yameegezwa mahali hapa moja likiwa limefunguliwa mlango na magurudumu yake mawili ya mkono wa kushoto na kioo cha pembeni kinaonekana.

Magari haya ya muundo, aina na rangi tofauti yamehifadhiwa mahali hapa, kando ya uwanja huu kuna miti na uzio wa mimea.

Gari hili la kisasa ya kibinafisi imeegeshwa mahali hapa enye rangi ya kijivu magurudumu yake mawili ya upande moja yanaonekana pamoja na kioo cha pembeni namba ya usajili haionekani vizuri.

Ni aina tofauti yameegeshwa mahali hapa rangi zake zikiwa hazifanani. Watu wawili wamevalia kiakisi mmoja akiwa amevalia koti refu nyeusi na kuna miti ambayo inaonekana hapa.

Gari hizi za kibinafsi kwa muundo na rangi tofauti zimeegeshwa mahali hapa. Nyumba za ghorofa kando na miti. Nyaya za stima ziko nyuma yake.

Hili ni gari aina ya Nissan. Nyeupe ndio rangi yake kwa wingi. Gurudumu lake ni nyeusi na chuma katikati. Mbele yake kuna namba ya usajili ambayo haionekani vizuri.

Gari hili la aina la Nissan lenye rangi nyeupe limeegeshwa mahali hapa. Gurufumu lake la kwanza la mbele la mkono wa kushoto linaonekana. Mlango umefunguliwa. Kando yake ni mti ,nyuma ni ghorofa ambayo iko na kibao cha matangazo cha huduma ya mpesa.

Magari haya mawili ya kibinafsi yenye rangi nyeupe na majivu, magurudumu yake mawili ya mkono wa kulia yanaonekana. Kuna uzio katikati wake wa chuma na mlango umefunguliwa.

Nisani hii yenye rangi ya jivu. Gurudumu zake mbili za mkono wa kulia zinaonekana pamoja na kioo cha pembeni. Namba ya usajili inaonekana kwa utaratibu. Kando yake ni miti mirefu. Pia kikingi iko mahali hapa.

Magari haya yameegeshwa mahali hapa kwa mpangilio na yako na rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na hata nyeusi.

Gari hili la kibinafsi lenye rangi nyeusi na kioo cha mbele cha pembeni kinaonekana cha mkono wa kushoto na magurudumu yake mawili. Namba ya usajili ya nyuma inaonekana kwa utaratibu.

Gari hizi ni aina tofauti, zimeegezwa mahali hapa zenye rangi hazifanani. Kuna miti kwa wingi kikingi kya stima, nyumba kando yake.

Gari hili la kibinafsi limeegeshwa mahali hapa, lenye rangi ya jivu. Vioo vyake vimefunguliwa kiasi. Kando yake kuna mkahawa wa chakula ya haraka haraka. Imepandwa maua mbele yake. Kuna mtu amebeba mzigo begani.

Gari hili la kibinafsi lenye rangi ya jivu na nyeusi. Kando yake kuna uwanja wa miti. Uzio wake ni wa chuma. Kuna vibao vya matangazo aina tofauti kama vile ATM.

Gari hili la kibinafsi lenye rangi nyeupe limefunguliwa mbele. Msichana mwenye barakoa na suruali ndefu amesimama. Kijana amevalia miwani na saa mkononi. Kando yake kuna kiti na meza.

Gari hili limeegeshwa la kibinafsi, lenye rangi ya jivu, magurudumu yake mawili ya upande wa mkono wa kulia yanaonekana, pamoja na kioo cha pembeni. Paa lake la juu ni leupe.

Hili ni gari limeegeshwa mahali hapa. Gurudumu zake mbili za upande mmoja zinaonekana na kando yake mwisho wa jengo kuna mtu ambaye amesimama na simu mkononi. Nyuma yake, kuna mwingine pia amevalia nguo ya rangi nyeusi na mahali hapa kunapatikana huduma tofauti kama za M-pesa na huduma ya kujifurahisha.

Hapa kuna magari tofauti yameegezwa, moja ni nissan. Na kando yake gurudumu zake mbili zinaonekana kwa uzuri. Nyuma yake kuna jengo ambalo liko na sakafu nne, na linaonyesha kuna huduma tofauti zinapatikana mahali hapa. Kama bata, ambalo linauza viatu, na kuna sehemu ya benki, na sehemu ya mawasiliano ambayo ni Safaricom.

Viazi tamu na ndumaa zimepangwa kwenye bagi ya kitamaduni. Kando yake ni mboga zilizo kwenye karatasi. Viazi vimo ndani ya ndoo na kasuku zao kubwa tofauti.

Vyombo vya rangi, muundo na aina tofauti viko hapa kama vile sahani ya sabuni, vikombe, gilasi, kibuyu cha chai, kijiko, visu na sufuria, ndoo pamoja na karai.

Nyanya, karoti, hoho, vitunguu, vimepangwa. Upande mwingine, kuna vitu kwenye gunia. Maleso zimewekwa juu na nguo, wauzaji wameketi.

Vitu vya kitamaduni vimepangwa mahali hapa, kama vile ,Ngoma ambayo iko na mchoro ya wanyama juu yake. Shanga zimekunjwa pamoja na leso. Viatu vimepangwa uteo katikati ya nguo, ambazo ni za kitamaduni. Mikufu, shanga ,vipuli na vinginevyo.

Mama aliyeketi anauza vitu vifuatavyo hoho, ndania, biriganya, kitunguu, nyanya, ambazo ziko kwenye kreti. Viazi zimepangwa kwa ndoo na vinginevyo.

Asali zilizowekwa kwa chupa za ukubwa tofauti zinauzwa, kando yake kuna mtungi, ndoo na jegi. Mtu huyu ameshika simu mkononi mwingine anatembea .Viti vya rangi tofauti wanakalia.

Katika soko kuna chakula aina tofauti zinauzwa, zingine zimepangwa, kama vile viazi kwenye ndoo, mboga kwenye kreti, nyanya, vitunguu, mandizi, na zinginezo. Kabiji ziko kwenye kreti. Muuzaji ameketi kando, pamoja na makaratasi ya kubebea, yako.

Mwavuli za kujikinga jua, ziko katika soko ambayo inauza nguo. Kibao cha matangazo kiko katikati. Nyuma yake kuna ghorofa na mti. Wanunuzi na wauzaji wana shuguli ambazo sio sawa.

Sokoni kunauzwa matunda tofauti, kama vile tikitiki maji, nanasi, ndizi, machungwa, ndimu, na mengineyo. Watu hawa ambao wanauza wengine wameketi na kusimama.

Bidhaa tofauti vinapatikana mahali hapa, kama vile: vitabu, kanda za seti , taa za kioo, picha zilizochorwa zimebandikwa kwenye ukuta. Kwenye kona ni kipaza sauti pamoja na redio.

Baadhi ya zile vitu zinauzwa sokoni ni kama vile avokado. Mama aliyefunga leso kiunoni, kando yake kuna msichana aliyebeba bagi ya manjano. Nyuma ni mwanaume mwenye suruali ndefu na shati.

Mapambo ya aina tofauti kwa rangi na muundo yako hapa. Wanaume wawili wameketi, mmoja amevalia kwenye mikono na shati lake ni la samawati na maridadi ya nyekundu. Mwingine ni nyeupe na suruali ndefu.

Mwanaume na mwanadada wanatengeneza maua mengine yakiwa yamemwagika chini. Ndoo ya kijani na kiti cha mawimbi pamoja na ndoo walizoeka maua. Watu wanaelekea sehemu tofauti kwenye soko wakiuza bidhaa mbalimbali.

Mabango ya kitamaduni yenye aina tofauti na rangi yamepangwa kwenye ukuta wa mbao, baadhi yake vikiwa kama vile mkufu, shanga, vipuli na vinginevyo.

Viatu vya aina, muundo na rangi tofauti vimemwagwa kwenye meza na zingine zimapangwa kwa ukuta. Kando yake ni miwani ya aina mbalimbali na vitu vingine.

Mapambo tofauti yametengenezwa kupitia shanga hizi, kama vile bangili, vipuli, mishipi, na zinginezo, zenye rangi ambazo sio sawa.

Vitu vya kitamaduni vyenye muundo na rangi tofauti vinauzwa, kama vile vipuli, bangili, shanga, mkufu, viatu na mapambo ya michoro zenye si sawa. Kando yake kuna mama ambaye amevalia nguo ya waridi iliyo changamuka na kitambara cheusi amefunga kichwani.

Vyakula aina mbalimbali vinapatikana hapa kama vile viazi, vitunguu, viazi tamu na zinginezo. Wanunuzi wananunua wakiwa wamebeba begi mikononi. Wauzaji wameketi. Mmoja anajifunga kitambaa.

Mapambo aina tofauti yanauzwa mahali hapa pia nguo, vibeti na vitu vingine. Rangibzake sio sawa na maduka yake yameangalia sehemu tofauti.

Micho, michongo zenye rangi tofauti ziko mahali hapa. Mingi ni ya wanyama. Kando yake kuna bagi ambalo lina nguo. Zingine zimeekwa juu. Kuna mtu aliyekalia kiti na amenyoosha miguu yake.

Watu hawa wanatengeneza maua, zenye rangi ya kupendeza. Wamezipakia kwenye ndoo. Wako chini ya hema ya rangi ya kibichi. Mmoja anaelekea sehemu nyingine ya soko.

Katika soko kuna mwavuli ya kujikinga jua ,pamoja na taa za usalama. Kwenye vikingi kumebandikwa vibao vya matangazo .Moja ikiwa ni kubwa sana. Gari zinapita kando ya barabara, watu wamesimama. Waendeshaji pikipiki wamebeba abiria

Baadhi ya michongo hizi, zikiwa ni wanyama kwa wingi, zina muundo na rangi tofauti. Zimepangwa kwenye rafu ambayo ni nyeupe, zingine zimenining'inia kando kwa misumari.

Katika soko hii vireti ndivyo vimepangwa mandizi ambayo yako katika wingi. Baadhi ya watu wamesimama, wengine wameinama, na kutembea. Kuna makaratasi yaliyobandikwa katika vikingi, kwenye soko hili.

Viatu vya kitamaduni vyenye rangi na muundo tofauti vimepangwa kwa wingi. Mwanaume aliyevalia suruali ndefu na shati ameinama. Chini yake, kuna kikapu kilichofungwa kwenye mti.

Mapambo haya ni ya kitamaduni ya aina mbali mbali kama vile mkufu, bangili , vipuli vya mapua na maskio . Kando yake kuna leso la kijani kibichi na mawingu na kiti.

Vitu hivi vya kitamaduni ni vya muundo na rangi tofauti, kama vile vikapu, uteo na mikeka. Wamama hawa wameketi katika misimamo isiyo sawa. Mwanadada aliyebeba handibagi anatembea.

Kwenye soko kunauza bidhaa mengi tofauti kama vile mandizi, mboga, viazi, biriganya, karoti. Baadhi ya watu wamesimama na wengine kuketi.

Gunia la vitu liko chini, kando yake ni vifuniko. Kijana anayeshona amevalia shati la waridi. Nyuma yake ni tangi la maji. Upande wake wa kushoto ni mwenzie aliyevalia nguo ya samawati, mwingine anatembea. Stuli ya kibichi iko kando.

Matunda aina tofauti yanauzwa ikiwa ni machungwa, tufaha, paipai, ndizi na tikiti maji. Wasichana wamevalia barakoa, mmoja yake iko chini ya kidevu na ako na maji mkononi. Chini ni mtungi.

Mboga hizi ni za aina tofauti. Mnunuzi ananunua na muuzaji anauza. Kando yake kuna magari yameegeshwa ambayo sio sawa kwenye rangi na muundo, na kuna mahema ya kuuza nguo .

Matunda haya ya aina tofouti yamepangwa hapa kama vile nanasi , ndizi, machungwa , maembe papai na mengineyo yamepangwa juu ya kreti juu ya mitungi.

Soko hii kunauzwa nguo, vibeti, viatu na shanga. Kuna mtu ambaye amesimama kando ya vipuli amevalia nguo ya mawimbi. Mama huyu anaongea na simu akitembea. Wengine wanaenda sehemu tofauti katika soko hio.

Katika soko hii, inauzwa vitu mingi za kitamaduni kama vile vipuli za masikio, mkufu, shanga, kanga, nguo na wanunuzi na wauzaji wako mahali hapa.

Mikufu, bangili na vipuli vya masikio ni vya kiutamaduni. Mwavuli ya kuzuia jua yamo hapa. Taulo za maridadi zimeanikwa kwenye kamba. Watu wa kununua na kuuza wameketi na kusimama.

Kwenye soko hii kunauzwa chakula aina tofauti za shambani kama vile kabeji, carrot , mboga, nyanya, mandizi, waruu, vitunguu, viazi na wauzaji na wanunuaji wamevalia barakoa.

Mapambo haya ni ya kitamaduni yenye rangi na aina tofauti kama vile mkufu, shanga na vipuli za mapua na masikio. Huyu mtu amesimama kando.

Katika soko hii wanauza vitu za kitamaduni aina mbalimbali kama vile leso, vibeti na michongo za wanyama. Wanunuzi wanatabasamu. Wauzaji wameketi na wengine wamesimama.

Nguo zenye rangi tofauti zinauzwa mahali hapa na vibeti mama huyu ambaye amevalia manjano juu na bagi mkononi amesimama. Wauzaji wameketi chini.

Viatu hivi vyenye muundo, rangi na mpangilio tofauti vinauzwa hapa. Vingine viko juu yake, mama huyu ameketi chini amevalia nguo na zingine zinauzwa, kando yake kuna magunia mengi.

Vibeti hizi ni za muundo, rangi na ukubwa tofauti, zimepangwa hapa. Muuzaji huyu amevalia nguo ya mawimbi amesimama, kuna mwingine anatembea. Wanaume wawili wamesimama katika lango la kuingia.

Kwenye soko hii kuna vitu tofauti zinauzwa; nguo, vibeti na kando yake kuna gari mbili za rangi ya nyeupe zimeegeshwa, moja mbele ingine nyuma.

Hapa ni sokoni, kunauzwa vyakula tofauti kama papai, mboga, mandizi na pia kuna mizigo za kubebea. Kunaonekana magunia na pia kuna mtu ambaye amesimama.

Hapa ni sokoni na wanauza vitu tofauti kama nyanya, kitunguu, mahindi, mandizi. Na wauzaji mmoja amevaa kofia, mwingine ameketi chini, mwingine tunaona amejifunga kichwa.

Hii ni picha ya soko. Soko hii ni safi na kuna watu katika hali tofauti, wengine wanauza vitu kama ndizi, nyanya, kitunguu na vinginevyo na pia kuna gari ambazo zimeegezwa kando. Nguo zinauzwa mahali hapa na kuna jengo la ghorofa kando yake.

Katika barabara kuu, kuna kiingilio kinachotumika kuelekea katika wakala wa mali. Nyumba zilizo mahali hapa zinafanana katika rangi na muundo. Miti ziko kwenye uwanja. Kando yake ni ghorofa ambayo haijamalizika kujengwa.

Ghorofa la zaidi ya sakafu moja Iko na vibao vya matangazo vimebandikwa juu na kando. Baadhi ya madirisha zimefunguliwa. Nyaya za stima zimepita kando. Juu ya paa kuna sehemu ya kuanika nguo.

Kando ya barabara kuu ni vipanda vya miti. Nyuma yake ghorofa moja ikiwa ni rangi ya upwani kwa wingi, baadhi ya madirisha na milango imefunguliwa. Vibao vya matangazo za huduma tafouti vimepandikwa.

Ghorofa yenye rangi ya kijivu, nyeupe, na nyekundu ina sakafu zaidi ya tano. Kwenye paa, mtu amesimama na tenki nyeusi za maji. Uzio wa mawe uko kando yake na mabati, kwenye uwanja kuna miti.

Ghorofa hii yenye sakafu zaidi ya tatu haijamalizika. Miti ya kushilikilia iko kando. Katika sakafu ya nne tenki la maji liko ndani yake. Kando yake kuna zingine kwa umbali.

Ghorofa hii yenye sakafu mingi na rangi aina tofauti. Baadhi ya balkoni ziko na nguo zimeanikwa na taa za maridadi zimepita kando yake.

Mlango wa chuma ,wenye uzio wa stima, umebandikwa kibao cha matangazo. Pamoja na nambari ya simu. Ghorofa hili lenye zaidi ya sakafu Moja, baadhi ya madirisha yamefunguliwa.

Ghorofa la kijivu. Kwenye paa kuna tanki za maji. Uzio wake ni wa mawe. Kando yake kuna nyasi, ndani ya uwanja ni miti. Sakafu ya pili dirisha limefunguliwa.

Uzio wa mawe, mlango wake wa chuma, kikingi cha stima kimepita hadi kwenye ghorofa ,ambayo iko na zaidi ya sakafu tano. Kila moja iko na bakuli ya mtandao na taa za mwangaza, mbele yake .

Ghorofa zilizo jenga kwa ukaribu sana, zikona sakafu nyingi, sahani za mitandao pia. Chini yake kuna vibao vya matangazo za huduma tofauti zinazopatikana kwenye maduka yaliyo chini.

Ghorofa yenye sakafu zaidi ya tatu ina vikingi juu yake kando yake ni vingine vya stima. Gari limeegezwa kando na limefunguliwa mlango. Vibao vya matangazo viko kwenye jengo na pia kando yake. Kuna uzio wa mabati na vinginevyo.

Kwenye mlango mweusi imebandikwa karatasi ya tangazo, liko pamoja na namba. Dirisha za nyumba hii hazijamalizika. Kando kumepakwa rangi ya kibichi, na nyasi zimemea chini.

Ghorofa la zaidi ya sakafu tatu lina rangi zifuatazo; nyekundi ,ya pwani, ya jivu na ya samawati, katikati yake madirisha yamefunguliwa uzio ni wa mabati.

Nyumba za kitamaduni zimejengwa kwa ukaribu. Baadhi ya madirirsha yamefunguliwa na ni ya vioo. Maua ya aina tofauti yamepandwa, uwanja huu kuna sehemu ya kucheza.

Nyumba zenye muundo tofauti, rangi sawa. Paa zake hazifanani, zimegawanyishwa na uzio wa mawe. Uwanja wake una kokoto.

Ghorofa lenye rangi tulivu, lina zaidi ya sakafu tano. Baadhi ya madirisha yamefunguliwa. Kwenye paa, kuna tenki za maji nyeusi. Mti wa maembe uko kando ya uzio.

Nyumba yenye zaidi ya sakafu Moja ina malango mbili. imegawanyishwa na uzio wa mawe. kando Kuna baiskeli na kiti. baadhi ya dirisha zimefunguka. Mtoto ameketi nje.

Ghorofa la zaidi ya sakafu mbili, rangi yake ikiwa ni ya pwani na kibichi. Matangazo tofauti yamebandikwa. Kwenye paa Kuna sahani ya mtandao, mbele yake ni kikingi cha nyaya za stima.

Ghorofa lenye sakafu nyingi rangi yake ikiwa nyeupe. Madirisha ni ya vioo sehemu kubwa. Mengine yamefungwa na yakafunguliwa. Kibao kia matangazo kiko kando yake. Kwenye kikingi kuna taa ya mwangaza juu. Nyaya za stima zimepita kando.

Ghorofa lenye sakafu na nyumba nyingi rangi tofauti . Uzio wake ni mweupe nguo zimeanikwa kando . Sahani ya mtandao iko karibu na tenki za maji chini yake kuna miti

Ghorofa yenye rangi nyeupe kwa wingi, uzio wake ni wa miti. Kando ni tanki la maji na gurudumu la gari. Watu wanatembea na wengine kusimama karibu. Kando yake kuna ingine haijamaliziwa. Miti iko kwa umbali.

Nyumba hili, sehemu ya chini ina maduka yamefunguliwa. La kwanza lina baiskeli, la pili lina vifaa vya ujenzi, la tatu limefungwa. Sakafu ya kwanza imebandikwa bendera ya utangazaji, ni duka moja limefunguliwa. Juu ni aina ya mabati yenye rangi ya samawati.

Ghorofa yenye sakafu nyingi. Rangi yake kwa wingi ni ya chungwa, paa zake hazifanani. Kando yake ni nyasi, gari la kibinafsi lililoegezwa. Lango lake ni la chuma ya kibichi. Lina matangazo mbele yake.

Ngorofa zenye rangi tofauti na miundo, zinasakafu nyingi. Kando yake kuna kibao kubwa ya matangazo na vingine vindogo. Miti refu ziko karibu na uzio wa njego hili.

Nyumba hizi ni za muundo tofauti na sehemu isiyo sawa. Ndani ya uwanja wake ni mimea ya mandizi. Kuna uzio wa mawe. Miti iko upande wa nje. Vikingi vya stima vimepita. Moja ni refu zaidi.

Ubao wa matangazo umeshikiliwa na kikingi katikati yake. Nyuma yake kuna ghorofa kadhaa zenye rangi na muundo tofauti. Iliyo katikati imejengwa na vioo kwa wingi. Kando yake kuna matawi.

Ghorofa yenye sakafu kadhaa Iko na sahani za mtandao. Vibao vya matangazo vimebandikwa hapa tofauti. Uzio wake kwenye paa ni wa chuma. Nguo zimeandikwa.

Ghorofa hili la zaidi ya sakafu mbili rangi nyeupe kwa wingi . Baadhi ya madirisha yamefunguliwa. Kwenye mlango kuna tangazo. Uzio wake ni wa mawe pamoja na nyaya za stima za usalama.

Ghorofa hizi zilizojengwa kwa ukaribu sana, moja ikona sakafu mingi iliyo na maandishi meupe kando yake. Mbele kuna gari zilizoegeshwa za muundo tofauti. Lingine liko na vibao vya matangazo zilizobandikwa mbele yake.

Nguo nyeupe iko kwa uwanja. Maua ya michongo tofauti pamoja na miti yako sehemu hii. Uzio wa mimea, kando ni nyumba ya ghorofa. Madirisha mawili ya upande yanaonekana.

Jengo hili liko na mbao nyuma yake, rangi ya samawati. Paa lake ni la mabati. Kando kuna ghorofa zingine. Uzio wake ni wa mabati. Nje ni nyasi mingi.

Maduka ya huduma yafuatayo yanapatikana katika jengo hili ikiwa ni kinyozi, vipodozi, vitu vya ujenzi na nyama. Kuna ngazi ya kupanda kwenye sakafu ya kwanza. Baadhi ya madirisha na milango yamefunguliwa.

Ghorofa leupe na kibichi liko na zaidi ya sakafu kumi. Baadhi ya madirisha yamefunguliwa. Miti ziko kando ya uzio wa mawe. Nyaya za stima zimepita kando yake. Watu wamevalia kofia za chuma ya manjano. Kando ya malango yake kuna matangazo.

Ghorofa ina maandishi ya matangazo ,kwenye paa ni tenki za maji, ngazi za kuteremka ziko kando. Miti iko ndani ya uwanja. Uzio wa mabati unagawanisha kibanda yenye mbao.

Nyumba hizi ni za kifahari, moja ni ya ghorofa. Kando yake kuna milango myeusi imeangaliana. Ukanda wake ni safi na kuna miti ya kijani yenye ni refu.

Ghorofa hii ni zaidi ya sakafu tatu. Juu yake kuna tenki za maji. Nyaya za stima zimepita juu yake. Katika uwanja wa hii jengo kuna miti refu na uzio wake ni wa mabati.

Nyumba hii ya kifahari iko na uzio katikati wake wa mawe. Kando yake kuna ingine. Miti ya kijani kibichi inafanya mahali hapa kupendeza pamoja na nyasi. baadhi ya madirisha yake ni kubwa na yamefunguliwa na mengine ni madogo.

Ghorofa hii ambayo ni ya sakafu tano ikona vibao vya matangazo za huduma zinazopatikana mahali hapa kama vile duka la nyama, pombe, kinyozi na dawa, rangi yake ni ya kahawia na jivu.

Mali ambayo imezidi sakafu nne, rangi yake ikiwa ya kijivu na manjano. Tanki za maji ziko juu. Nyanya za stima imepita. Paa ya nyumba ingine inaonekana kando yake.

Ghorofa hizi ziko na zaidi ya sakafu tatu na rangi ni tofauti. Uzio wake ni wa mawe. Lango lake ni la rangi nyeusi. Kando yake kuna miti.

Kibao hiki cha utangazaji, ambacho kina maelezo tofauti hadi nambari ya simu, kimebandikwa kando ya jengo hili, ambalo limejengwa kwa kutumia chuma na mawe. Iko na zaidi ya sakafu moja.

Shamba hili limegawanyishwa katika viwango tofauti. Nyumba zimejengwa kwa umbali. Miti zimepandwa mahali hapa. Kuna barabara kuu inaonekana.

Ghorofa hii ambayo ni ya zaidi ya sakafu tatu, ikona vibao vya matangazo za huduma zinazopatikana mahali hapa, kama duka la kukomboa, sehemu ya kununua nyama na kinyozi. Baadhi ya madirisha zake zimefunguliwa, jengo liko kando yake halijakamilika.

Majengo haya ambayo yamezidi sakafu nne hayajakamilika. Uzio wake ni wa mabati. Kando yake kuna vifaa vya ujenzi kama vile sakafu, kokoto na mchanga. Nyaya za stima zimepita juu yake.

Nyumba hizi ni aina tofauti hata rangi. Milango yake ni meusi na kijani, ambazo zimefungwa. Moja imefunguliwa na mtu huyu mwenye nguo nyeusi na kofia kichwani amesimama kando.

Kwenye boma hii, kuna miti mingi ya rangi ya kijani kibichi na pia kuna nyumba, ambayo imepakwa rangi nyeupe ya ghorofa na kando yake kuna mahali pa watu kupumzika.

Hii gorofa imejengwa kwa muundo ya kisasa, kando yake kwenye gate kimeegeshwa pikipiki na imepakwa rangi tafauti za kupendeza na kuna nyaya za stima zinaonekana.

Hizi ni gorofa mbili, zimejengwa zikiwa zimekaribiana kabisa. Moja iko na rangi ya kijani kibichi na maandishi juu yake na ingine iko na rangi nyeupe ambayo iko na sakafu nne.

Watu walio katika duka hili wana shughuli tofauti. Aliyesimama na kuvalia kofia ako kando ya mti wa ndizi. Zingine zimetandikwa kwenye trayi , mbichi na zile hazijaiva. Kando yake ni machungwa, ndimu na vinginevyo. Mataa yako kwa wingi. Upande mwingine ni sehemu ya kupika mikate.

Mama amesimama sehemu ya kuuza mikate. Duka kubwa linauza bidhaa tofauti kama vile viti, viatu, stuli zenye rangi tofauti pamoja na zulia za kuingia. Sabuni zimepangwa sehemu moja.

Kwenye chafu, kuna bidhaa tofauti ambazo zinatumika nyumbani kama vile chakula na nepi za kisasa. Wanunuzi wako na trolley ambayo wanachagulia vitu.

Sabuni aina tofauti za maji zimepangwa katika rafu hii za kampuni zisio sawa kwa udogo na ukubwa. Mwisho wake mtu aliyevalia nguo nyekundu ya juu na chini nyeusi amesimama.

Kwenye duka hili kuna bidhaa tofauti. Kama vile podo, mafuta, na marashi. Zimepangwa katika sehemu tofauti kwenye rafa na vikundi kando

Bidhaa zinazouzwa mahali hapa ni za kitamaduni. Mengi yamechongwa ikiwa ni wanyama. Bagi zilizo juu ni za maridadi. Kwa ukuta kuna matangazo ya huduma.

Katika rafa hii ya duka kuu, kuna bidhaa kama vile hoho, bilinganya, mboga, nyanya, kitunguu na zinginezo zenye bei isiyo sawa na zimepangwa zingine kwenye vireti.

Katika duka hili kubwa, vyakula vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafa, ambazo zina michoro tofauti na rangi isiyo sawa. Kando yake, kuna vijikaratasi vya kuonyesha bei vimebandikwa.

Viatu, viti, baiskeli, ndoo na vingine viko katika duka hili, vyenye rangi na muundo tofauti. Baadhi ya watu wako na trolley ya bidhaa walivyochagua kununua.

Kwenye rafu hizi, kimepangwa sabuni za aina tofauti hadi na kampuni. Zimeegezwa vijikaratasi vya bei. Mbele yake kuna toroli na mtu amesimama

Kwenye kiingilio hiki kuna maandishi ya matangazo sehemu tofauti. Kando yake kuna trolley zimepangwa pamoja na vikapu vya plastiki vyenye rangi moja. Mwanamke anaye bagi anaelekea ndani. Mwanaume mwenye suruali ndefu na shati anaenda sehemu nyingine. Bidhaa tofauti zinauzwa.

Katika duka kubwa hili ,kuna vibao vya matangazo vinaning'inia vingine vimebandikwa kwa ukuta watu wenye shughuli tofauti wako hapa na kuvalia nguo za rangi sio sawa.

Vinywaji vya aina tofauti vimepangwa kwenye rafu ikiwa ni kama vile machungwa, manjano, nyeusi. Mwisho wake ni maji ya kampuni tofauti

Chakula zilizopangwa katika rafa hizi. Ziko tofauti kwa ukubwa, uzito. Rangi zake hazifanani, pia na maandishi. Rafa ya juu ina maandishi ya kuelekeza hizi chakula ni za mbwa.

Duka kubwa lina bidhaa zimepangwa katika vikundi za aina tofauti, mama aliyesimama amevalia suruali ndefu nyeusi ako kando ya mafuta. Vitu vingine vimepangwa kwenye rafa.

Kompyuta hizi zaidi ya moja zimeinuliwa juu zikiwa zinatumika kulipisha wateja wanaponunua bidhaa katika duka hili. Kuna vibao vya matangazo, maelezo na vitu zinazopatikana.

Vinywaji pamoja na mvinyo, zenye ukubwa na udogo, kampuni tofauti, zimepangwa katika rafa na ni mingi. Kando yake kuna makaratasi ya bei, isiyo sawa.

Kwenye rafu kumepangwa vitu tofauti zikiwa zimefungwa kwa makaratasi, juu ni nepi upande mwingine ni nguo za muundo na rangi tofauti. Mwisho wake kuna viti, kofia, viatu na kitanda ya mtoto.

Sehemu ya kununua chakula zimepangwa kwenye rafu za aina tofauti. Watu waliosimama sehemu sio sawa wanaangalia. Aliyebeba handibagi na nguo nyeusi ako katikati.

Matanda Wenye aina tofouti yamepangwa ikiwa ni parachichi, tikitiki maji, miwa, nanasi na tofaha Pia Mboga ziko kwenye Sehemu nyingine ya rafu.

Vibao vya matangazo vimetandikwa kila mahali, vikielezea bei na vitu ambavyo vinauzwa, kama vile tikitiki maji, avocado, mandizi, machungwa, mboga, na vinginevyo. Katika rafa, kuna mpangilio wa sahihi pamoja bei na vitu ambavyo vinapatikana.

Keki zenye muundo, rangi, ukubwa na ladha tofauti zimepangwa kwenye rafu ya kioo. Chini yake ni chakula kingine. Kando kuna trei ya manjano iliyo na vitu ndani.

Vinywaji hivi ni vya rangi tofauti ukubwa na udogo, Kampuni moja. Upande mwingine ni maji. Juu ya paa kuna taa za mwangaza, mwisho wake kuna kibao cha michoro.

Nyanya, vitunguu, viazi tamu, nduma, ndizi, mboga zimepangwa kwenye vireti vya rangi , aina na muundo tofauti. Kando yake ni malenge chini ni vikapu . Upande mwingine kuna matunda yamepangwa kwenye rafu ya kioo.

Kwenye rafa kuna bidhaa tofauti zimepangwa na ziko na karatasi la tangazo za bei. Watu wamesimama , mmoja amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi.

Sabuni ya maji zenye rangi tafauti na kampuni Kwa ukubwa na udogo zimepangwa kwenye rafu, baadhi yake zingine hazina, chini yake Kuna vitu vya kuosha ama kusukua vyombo .

Bidhaa tofauti zinapatikana kwenye duka hili, zenye rangi, muundo, na bei zi sawa, kama vile chambali, viatu, raba, mishipi, na vibeti. Zimepangwa sehemu mbalimbali.

Bidhaa aina tofauti zimeoangwa kwa utaratibu kwenye safu. Mtu aliyevalia suruali ndefu na shati nyeupe amesimama. Nyuma yake ni sabuni za maji. Kando yake ni trolley iliyo na vitu.

Katika rafa hizi kumepangwa aina tofauti ya majani pamoja na kahawa na zinginezo. Mchoro wake si sawa pamoja na uzito na zime egezwa bei ya kutofautisha.

Gari la viti yenye muundo na rangi tofauti zimepangwa. Kando yake, kuna begi ambazo hazifanani kwenye rafa. Milango ni ya vioo na baadhi ya sehemu ni za mbao.

Vinywaji vyenye ladha, rangi, ukubwa na udogo tofauti, vimepangwa kwenye rafu. Kando yake ni aina mbalimbali za nyama, zimebandikwa bei kwa vijikaratasi.

Mchele, mafuta ya kupikia, zinapatikana mahali hapa na kuna mtu ambaye anaonekana amebeba mzigo begani kwa umbali, na kuna mpangilio wa utaratibu mahali hapa.

Duka kubwa hili lenye bidhaa tofauti, watu jinsia ya kiume na kike wananunua, wengine wamepanga laini ya kulipa. Kuna rangi aina tofauti mahali hapa.

Duka hili linauza vitu tofauti. Matunda ni kwa wingi na kila moja yake iko na bei tofauti. Kuna watu wananunua na kuuza mahali hapa.

Duka kubwa hili linauza vitu tofauti, kama vile za elektroniki, za kukula na za kutumia nyumbani. Mpangilio wake ni wa utaratibu, mwangaza wake unaonekana vizuri.

Katika jengo hili, kuna duka za huduma tofauti, moja yake ikiwa ni ya viatu na macho. Nje yake kuna magari tofauti zimeegezwa na kuna watu ambao wamesimama pia.

Katika duka hili kuna uzwa vitu tofauti kwa bei na rangi ikiwa mipira baiskeli na viti mmoja wa wanunuzi hawa amevalia barakoa na sweater nyeupe.

Hizi ni soda zenye ladhaa tofauti. Juu yake kuna tangazo la bei. Nyuma yake kuna juice na kando kuna mitinda kwenye fridgi ya zaidi ya kampuni moja. Sakafu yake inaonekana kuwa safi mno.

Katika duka hii kunauzwa chakula aina tofauti kama serelak na kando yake tunaona kuna mtu ambaye amesimama kwa umbali na limepangwa kwa utaratibu sana.

Vikombe hivi ni vya muundo mmoja, lakini viko na rangi tofauti na viko na bei sawa na vimepangwa kwa utaratibu sana na mahali zimeekwa ni rangi ya maanjano.

Katika supermarket hii kunauzwa vitu tofauti kama chakula, mitungi za maji na ndoo na pia kuna mtu ambaye anatembea hapa chini, wengine wawili wanaonekana kusimama na mmoja ako kando.